Ndani ya jumba hili kuna viatu vya aina tofauti. Zinaeza kuwa zinauzwa. Kuna nyeusi, nyekundu, nyeupe, za wanaume na hata wanawake.

Hii ni kibanda cha mama mboga. Anauza matunda, michuuzi na mboga. Tunayo nyanya, kitunguu, dania, hoho na vitu vingine mingi.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna mkate na hata maziwa. Tunayo pia mpesa yenye imepakwa na rangi kijani kibichi.

Gari nyeusi liko ndani ya jumba hili nyeupe. Yanaweza kuwa la kuuza na haijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Kuna pia viti na meza.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Kuna nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Zote zinaweza kuwa za kuuzwa kwa kuwa ziko mingi na ni mpya sana.

Hii ni pesa ya Kenya na ni ya shilingi elfu moja. Huwa inatumika nchini humu kununua chakula, nguo, kulipa kodi, karo na hata kufanya vitu zingineo.

Hii ni soko kubwa ya kuuza matunda mchuuzi na mboga, kwenye kibanda hili kuna ndizi zilizofungwa na kamba. Tunayo machungwa, mananasi, avokado, hoho maembe, na kadhalika.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu, mauwa, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na rangi lao ni ya kijani kibichi.

Soko hilinkubwa ni la mchuuzi, matunda na hata mamboga. Kuna watu wanawake kwa wanaume wamesimama huku wengine wamekaa. Wanaeza kuwa ni wafanyibiashara au wanunuzi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humo. Kuna nyeupe, nyeusi na barabara hili limefagiliwa na ni safi mno.

Gari hili nyeupe limesimamishwa katika barabara hii. Kando yake kunaweza kuwa na mti mrefu ambayo una matawi mengi na ni la rangi kijani kibichi.

Hii ni bima ya nyumbani, inaonyesha nyumba maridadi, orodha ya vitu vya elektroniki, majanga ya asili, wafanyikazi wa ndani, komputa, simu na maelezo ya mawasiliano imeandikwa hapo mbele.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Kuna nyekundu, nyeusi na hata nyeupe. Yanaweza kuwa la kuuzwa kwa kuwa ziko nyingi sana na pia zinakaa mpya.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Kuna nyeupe, nyeusi, samawati na ata kijani kibichi. Yanaweza kuwa zinauzwa.

Ndani ya uwanja huu, kuna magari ya aina tofauti, ambayo yamesimamishwa. Mti mrefu lenye matawi mengi, pamoja na nyasi imemea na ni la rangi kijani kibichi. Nyasi hizo zimefyekwa.

Gari hili nyeusi imesimamishwa mbele ya jengo hili. Kuna maua, mti mrefu lenye matawi mingi yamemea hapa nje na zote ni za rangi kijani kibichi.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Tunayo M-Pesa. Machupa ya maji yamesimamishwa nje. Kuna jamaa mmoja ambaye anaeza kuwa amekuja kununua.

Hii ni kibanda cha mama mboga, anauza matunda mchuuzi na mboga. Tunayo nyanya, kitunguu, ndizi lililoiva, hoho, kitunguu saumu, ndimu na tangawizi. Yote yamepangwa kwa utaratibu.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na zote ni za rangi kijani kibichi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani huu ,yanaweza ya kuuzwa na hayajai tumika kwa kua linakaa mpya sana zote ni nyeusi na pia kuna nyeupe.

Hii ni pesa ya Kenya. Ni ya shilingi mia tano. Ilikuwa inatumika hapo awali kununua chakula, kulipa karo na hata kodi na kwa sasa kuna ingine.

Bima ya afya ya jubilee, inatoa ubora ya matibabu kwa mahitaji ya kulazwa hospitalini, kuanzia elfu sita mia mbili kila mwaka. Inajumuisha huduma za uzazi.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za mia moja. Zilikuwa zinatumika hapo awali kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na ata kodi ya nyumba.

Gari imesimamishwa ndani ya uwanja humu. Maua, mti mwenye matawi mengi na nyasi ni la rangi kijani kibichi. Kuna mtu ambaye amesimama nyuma yake.

Hii ni soko kubwa au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna watu wengi wengine wamesimama na pia kuna ambao wanatembea. Tunayo ndizi, machungwa, maembe na hata nyanya.

Hii ni soko kubwa la kuuza manguo .Kuna watu ambao wamesimama wanaeza kuwa ni wafanyi biashara au wale wanunuzi. Kuna manguo ya aina tofauti hapa ndani.

Hii ni soko kubwa ya kuuza matunda, mchuzi na hata mboga. Ndani ya kibanda hii tunayo ndizi lililoiva na lile ambalo bado haijaiwa. Kuna maembe, kuna pia kitunguu na nyanya.

Hii ni soko ambayo inauza matunda, mchuuzi na ata mboga. Tunayo watu wengi wanawake kwa wanaume ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua au ni wafanyibiashara.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na ni ya rangi kijani kibichi.

Duka hili limefunguliwa, mbele yake kuna majamaa wawili ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua. Tunayo M-Pesa na mashuguli mengi ambazo zinaendelea humo ndani.

Hili ni soko kubwa ya kuuza mangua. Ziko mingi, ni za aina tofauti. Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake, ambao wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja. Zinatumika kununua chakula, dawa, nguo, kulipa kodi na karo na vitu vingine.

Hii ni pesa ya Kenya. Ni noti ya shilingi elfu moja. Ilikuwa inatumika hapo awali kununua chakula, nguo, kulipia kodi, karo na hata pia vitu zingine.

Hii ni kibanda cha mama mboga. Anauza matunda mchuuzi. Tunayo nyanya, kitunguu, hoho, viazi na kuna wale ambao wamekuja kununua.

Hii ni soko au kibanda ya mboga, mchuuzi na hata matunda. Kuna ndizi yaliyokomaa yameingizwa ndani ya ndoo na kibuyu nyeupe. Tunayo kitunguu na hata viazi.

Soko hili ni kubwa. Kuna watu wengi humo ndani, wanawake kwa wanaume. Magari pia yamesimamishwa hapo kando. Jamaa huyu anaonekana kuzipanga nyanya hizi kwa njia ya utaratibu.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna jamaa mmoja ambayo amekaa nje. Tunayo pia M-Pesa na shughuli za kadhalika.

Duka hili limefunguliwa dirisha. Mbele yake kuna majamaa wawili ambao wameketi. Wanaweza kuwa wamekuja kununua, pia kuna soda ambayo inauzwa hapa ndani.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Imepakwa rangi nyeupe, samawati na ata kijani kibichi. Tunayo shughuli ya Mpesa. Ni kusafi na hapo mbele imefagiliwa.

Fedha za kenya zimebebwa mkononi. Ni noti za elfu moja kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zilikuwa zinatumika hapo awali.

Hii ni kibanda au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi, nyanya, kitunguu, dania zilizopangwa kwa utaratibu.

Hii ni soko kubwa ambayo inapatikana nchini humu. Ni ya mamboga. Kuna watu ambao wamesimama, wanaeza kua ni wafanyi biashara au ni wa nunuzi. Pia kuna cabbage mingi ambayo iko kwa magunia na zingine zimewekwa chini.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna nyanya, parachichi, mananasi, ovacado , machungwa ambayo umepangwa kwa utaratibu. Wafanyibiashara wameketi na pia tunayo wanunuzi.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna viazi au waru ambayo inaweza kuwa inauzwa. Tunayo pia machupa ya masoda ya aina tofauti na ni la Mpesa pia.

Ndani ya jengo hili, kuna magari ya aina tofauti ambayo yamesimamishwa. Yanayoweza kuwa ni ya kuuzwa kwa kuwa ni mpya na halijawahi tumika. Kuna watu pia huko.

Gari hii nyeupe liko mbele ya jumba. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Magurudumu yake pamoja na dirisha ni nyeusi.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna mtu ambayo ameweza kuwa amekuja kununua. Tunayo mpesa na mashughuli mengi ambazo zinaendelea hapa. Pikipiki pia imesimamishwa mbele yake.

Maduka yamepangana katika jengo hili. Kuna moja ambayo imefunguliwa na vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Tunayo soda, gesi na hata mpesa.

Duka hili limefunguliwa ,mbele yake kuna ndoo lenye rangi kijani kibichi, soda na ata maji .Kuna mashughuli ya aina tofauti ambayo zinaendelea hapa na ni kusafi.

Magari mengi ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Kuna nyekundu, nyeusi, nyeupe na samawati. Yote yanaweza kuwa ya kuuzwa kwa kuwa zinakaa mpya sana.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa kwenye uwanja huu. Mti mrefu lenye matawi mengi pamoja na nyasi zimemea na ni za rangi kijani kibichi. Kuna pia watu ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Tunayo shilingi elfu moja, mia moja, mia tano, na hata hamsini. Zinatumika kufanya shughuli mingi kama kununua chakula, nguo, na hata kulipa karo.

Ndizi mingi ziko ndani ya kibanda hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi njano. Yanaweza kuwa yalitolewa shambani hivi karibuni.

Hizi ni pesa za Kenya ni shilingi ishirini na shilingi kumi, zinatumika kununua chakula, nguo, kulipa karo na ata Kodi ya nyumba.

Hii ni soko kubwa ya kuuza viatu , ziko mingi na ni za aina tofauti ,kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wanaonekana na huko mbali.

Magari ya ana tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi yaliyofungwa na kamba, mahindi yamepangwa kwa utaratibu. Kuna watu hapa ndani pia.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna mabesheni, gunia ambayo imewekwa nje, huko ndani kuna vitu kama magunia, zinauzwa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Kuna nyeusi, samawati na hata nyekundu. Zinaweza kuwa za kuuzwa kwa kuwa hazijawahi tumika na zinakaa mpya sana.

Hizi ni pesa za Kenya, ni noti za elfu moja, zilikua zinatumika hapo awali kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na hata kodi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na rangi lao ni la kijani kibichi.

Gari hii nyeupe liko ndani ya jumba nyeupe. Yamaweza kuwa la kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa linakaa mpya sana na pia inaweza kuwa imeletwa kutengenezwa au kuoshwa.

Hii ni kibanda cha mama mboga, anauza matunda pamoja na mchuuzi. Tunayo waru ambazo zimepangwa ndani ya kasuku nyeupe, kuna pia hoho na pia karoti.

Ndani ya jengo hili, kuna magari ya aina tofauti ambayo yamesimamishwa. Tunayo nyekundu, nyeupe na hata nyeusi. Yanaeza kuwa ya kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa ni mpya sana.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humo. Yanaweza kuwa la kuuza na halijawia tumika, kwa kuwa zinakaa mpya na ziko mingi sana. Kuna nyeupe, nyeusi na hata nyekundu.

Hii duka au soko la matunda, mchuuzi na mboga, kuna ndizi yaliyofungwa na kamba, tunayo pia maembe, machungwa, nyanya, kitunguu na kadhalika.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Mti mrefu lenye matawi mengi na nyasi yamemea huko ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua , mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Hii ni soko kubwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Watu ni wengi na tunayo wanawake kwa wanaume. Wote wanaeza kuwa ni wanunuzi au wafanyibiashara.

Hii ni soko au duka kubwa la kuuza maviatu. Kuna ya aina tofauti nyeupe, nyekundu, samawati na hata nyeusi. Vitu ni mingi hapa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Nyuma yao kuna jengo kubwa la ghorofa yanawezakuwa ni ya kuuzwa kwa kuwa zote zinakaa mpya sana.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani humu. Maua, mti lenye matawi mingi na nyasi yamemea na ni la rangi kijani kibichi.

Hizi ni pesa za Kenya, ni noti ya shilingi elfu moja, kwa jumla inaweza kuwa shilingi elfu mbili. Inatumika kununua chakula, nguo, na hata kulipa kodi.

Hii ni soko au kibanda ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna kitunguu, nyanya. Zingine zimeiva na zingine bado. Tunayo pia waru kwa wingi.

Hii ni kibanda cha mama mboga, anauza matunda pamoja na mchuzi, tunayo, dania, kitunguu, kabeji na mboga za aina tofauti zote ni safi na zimepangwa kwa utaratibu.

Hii ni kibanda ya mchuuzi, mboga au matunda. Kuna ndizi ambayo yanaonekana kuanza kuiva, imewekwa ndani kwa ndoo na kibuyu lenye rangi nyeupe. Tunayo pia vitunguu na hata viazi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa humu ndani. Mti mrefu lenye matawi mingi, maua pamoja na nyasi yamemeeshwa na ni la rangi kijani kibichi. Ni kusafi na kumefagiliwa sana.

Hili ni duka kubwa ambalo limefunguliwa milango. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Wasusi wako ndani na kuna mteja au wateja wanaotengenezewa nywele. Viti vimewekwa mingi nje.

Hii ni soko kubwa la mchuuzi na mamboga. Kuna nyanya yaliyoiva na zingine ambazo hazijaiva, ndizi, mahindi, kitunguu, kabeji, sukuma na watu pia.

Hii ni soko kubwa na kuna watu ambao wamesimama, wanawake kwa wanaume. Jamaa mmoja anaonekana akipanga manyanya. Kando yake kuna magari ambazo zinaweza kuwa zimeleta nyanya hizi sokoni.

Hapa tunayo maduka mawili ambayo yamefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna M-Pesa, soda na pia viti ambavyo vimewekwa nje.

Hii ni soko kubwa ambayo inapatikana nchini humu. Ndani ya soko hili kuna manguo ya aina tofauti. Pia tunao watu ambao wamesimama. Wanaweza kuwa ni wafanyibiashara au wale ambao wamekuja kununua.

Duka hili kubwa limefunguliwa, vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa ,tunayo soda, mpesa na ata waru ,ni kusafi na huko nje kabisa.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna mwanamke mmoja ambaye ni muislamu. Anaonekana au anaweza kuwa amekuja kununua. Tunayo M-Pesa na mashughuli mengi ambayo zinaendelea hapa.

Hii ni soko kubwa ya kuuza viatu. Ziko mingi na ni za aina tofauti. Linaezakuwa linapatikana nchini Kenya na pia kuna mwenye biashara na wale ambao wananunua.

Hii ni duka au soko la mchuuzi, matunda na hata mamboga. Kuna ndizi ambayo yamefungwa na kamba. Tunayo machungwa, nyanya, mananasi, kitunguu na zimepangwa kwa utaratibu.

Pesa ya Kenya imeshikiliwa mkononi. Ni ya shilingi elfu moja. Kuna pia shilingi elfu hamsini ambayo iko kwa meza. Zote zinatumika kununua chakula, nguo, na hata kulipa kodi.

Hii ni bima ya pikipiki, inatoa bima ya mwaka mmoja na miezi sita kwa bodaboda za kibinafsi. Nambari ya simu imeandikwa hapo chini.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja. Kwa jumla inaezakuwa shilingi elfu ishirini. Zinatumika kununua chakula, dawa, nguo na hata kulipa karo.

..au soko la matunda uchuuzi na mboga. Kuna ndizi lililofungwa na kamba, tunayo hoho, nyanya, ndimu na hata kitungu saumu. Yote yanatumika nyumbani kwa upishi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua mti mwenye matawi mingi, na nyasi yamemea huku ndani, na ni la rangi kijani kibichi. Kuna pia watu wengine wamesimama humu ndani.

Fedha za Kenya zimemebebwa mkononi. Kuna mtu mmoja anaonekana kumpatia mwingine. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini, zinatumika kufanya shughli kama ; kununua chakula na kadhalika.

Fedha za kenya zimebebwa mkononi, kwa jumla inaeza kuwa ni mia nne tuko na mia mbili, hamsini na mia moja. Inatumika kununua chakula, nguo, kulipa karo na hata kodi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Kuna nyeupe, samawati na hata nyeusi. Zinaweza kuwa za kuuzwa kwa kuwa zinakaa mpya sana.

Hii ni soko kubwa la mchuuzi, mboga na hata matunda, tunayo waru , machungwa, ndizi. Watu wengi wako hapa ndani wanaweza kuwa ni wafanyibiashara au wanunuzi.

Hili ni soko kubwa ambayo inapatikana nchini humu. Inaweza kuwa ni Gikomba yenye iko Nairobi. Kuna maviatu vya aina tofauti; nyeusi, nyekundu, nyeupe na kadhalika ambayo inauzwa humu ndani.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vina uzwa hapa. Kuna soda, mikate, biskuti, maji na imepakwa rangi samawati.

Hii ni duka kuu la kuuza maziwa, kuna pakiti pamoja na chupa ambayo zimewekwa hapo mbele, mwenyewe hayuko. Limepakwa rangi la samawati na imefunguliwa.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi ni za aina tofauti. Kuna watu pia ambao wanaweza kuwa wanakujanga hapa kununua kutoka kwa wauzaji wenye ni wafanyibiashara.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya uwanja huu. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea vizuri huku ndani na ni ya rangi kijani kibichi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Yanawezakuwa la kuuzwa na haijawahi tumika kwa kuwa zote zinakaa mpya sana. Kuna watu ambao wanawezakuwa wamekuja kuzinunua wako humu ndani.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna machungwa ,maembe yaliyoiva na yasiyoiva. Tuna pia avocado na mkebe wa kuzipimia.

Hii ni bima ya nyumbani. Inaonyesha nyumba maridadi, orodha ya vitu vya elektroniki, majanga ya asili, wafanyikazi wa ndani, kompyuta, nambari ya simu na maelezo ya mawasiliano.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi. Ni za aina tofauti. Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa haya.

Hii ni soko kubwa na yanauza vitu tofauti kama matunda, mchuzi, mboga, manguo na hata viatu. Tunayo nyanya, vitunguu. Watu pia ni wengi, wanaweza kuwa ni wanunuzi au wafanyibiashara.

Hii ni bima ya nyumbani. Inaonyesha nyumba maridadi ya vitu vya elektroniki majanga ya asili, wafanyikazi wa ndani, kompyuta, simu na maelezo ya mawasiliano imeandikwa hapo chini.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humo. Maua, mti lenye matawi mingi na nyasi yamemea huku ndani. Ni la rangi kijani kibichi.

Hizi ni pesa za Kenya, ni noti ya elfu moja na hamsini. Zinatumika kununua chakula ,dawa ,nguo kulipa karo na hata Kofi humu nchini.

Duka hili limefunguliwa. Kuna vitu vya aina tofauti ambavyo vinauzwa humu ndani. Tunayo M-Pesa. Mbele yake ni kusafi. Kuna pia nambari ambayo umeandikwa na huku juu.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna majamaa ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua. Tunayo M-Pesa na mashughuli mengi ambazo zinaendelea hapa. Kuna baiskeli na piki piki hapo mbele.

Hii ni soko kubwa au duka la kuuza viatu. Kuna vya aina tofauti kubwa, ndogo, wanawake kwa wanaume. Pia tunao watu hapa ndani ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humo. Kuna nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika. Zinaweza kuwa za kuuzwa kwa kuwa yanaonekana mpya sana.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ni za aina tofauti, ziko mingi. Kuna watu humu ndani wamesimama na wanaweza kuwa ni wafanyibiashara pamoja na wanunuzi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mengi na nyasi ni la rangi kijani kibichi yamemea na pia kuna watu wengine wamekusanyika pamoja.

Hii ni soko kubwa ya matunda mchuzi na mboga. Kuna mananasi, ndizi, na chakula zingine. Kunaweza kuwa kulinyesha kwa kuwa matope ni mingi sana.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Mbe yake kuna bidhaa za aina tofauti soda, magunia ya unga ngano na hata ya ugali. Tunayo pia mpesa.

Fedha za kenya zimebebwa mkononi. Yamegawanywa mara mbili. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu moja. Inatumika kufanya shughuli mbalimbali kama kununua chakula na hata kulipa karo.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Kuna lile ambalo ni samawati, nyeusi na hata nyeupe. Yanaeza kuwa ya kuuzwa kwa kuwa zinakaa mpya sana.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa amekuja kununua. Kunayo pia M-Pesa na mashughuli mengi ambazo zinaendelea hapa.

Juu ya meza hili kuna pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja. Kwa jumla ni elfu nne. Zinatumika kununua chakula, dawa, nguo na hata kulipa karo.

Hii ni bima ya baiskeli, inatoa bima ya mwaka mmoja na miezi sita kwa boda boda za kibinafsi. Kuna nambari ya simu imeandikwa hapo chini.

Duka lililopakwa rangi nyeupe na kijani kibichi limefunguliwa, kuna vitu vya aina tofauti vinauzwa humu ndani, tunayo M-pesa, nje ni kusafi na inawezakua imefagiliwa.

Gari hii nyeupe, liko ndani ya jumba hili, linaweza kuwa lakuuza kwa kuwa halijawai tumika na inakaa mpya sana, au imeletwa kutengenezwa, au kuoshwa.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja, kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zilikuwa zinatumika hapo awali kununua chakula, dawa, nguo na hata kulipa karo.

Ndani ya uwanja huu kuna majengo au chumba cha maduka ambayo zimejengwa. Mlango zao zimefunguliwa na kuna jamaa mmoja anaonekana akielekea kwa moja ya duka hizo.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Yanaweza kuwa ya kuuza kwa kuwa ziko mingi sana na yamepangwa kwa utaratibu. Pia ni mpya sana.

Juu ya meza hili kuna pesa za Kenya, ni noti hamsini, mia mbili na hata mashilingi. Zilikuwa zinatumika hapo awali kununua chakula na hata kulipa karo.

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Zimegawanywa mara mbili. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zinatumika kufanya shughuli mbalimbali kama kununua chakula, kulipa kodi na hata nguo.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa mbele ya jengo hili. Tunayo nyeupe, nyeusi na ata nyekundu. Yanaweza kuwa ni za kuuzwa na hazijawai tumika kwa kuwa zinakaa mpya sana.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili, zinawezakuwa za kuuzwa kwa kuwa yanakaa mpya sana na hazijawahi tumika popote.

Hii ni tairi ya gari. Inaoshwa kwa kutumia maji ya shinikizo la juu. Maji yanatoka kwenye bomba la shinikizo na kuelekea kwenye tairi ambayo inaonekana kuwa na rimu ya aloi.

Ndani ya uwanja huu kubwa kuna magari ya aina tofauti ambayo yamesimamishwa. Maua, mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea huko ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Ni somo kubwa la kuuza mboga. Kuna watu humu ndani, magari yamesimamishwa huko nje. Mwanamke mmoja anaonekana kununua kutoka kwa mwanabiashara huyu ambaye ameshikilia besheni aliyotumia.

Hii ni soko ya mchuuzi mboga au matunda, kuna ndizi ambayo yameiva na imefungwa na kamba, mananasi, machungwa, kitunguu, nyanya na kadhalika yamepangwa kwa utaratibu.